Hii ni soko ya biashara na vyakula tofauti tofauti kama vile mahindi, viazi, kabeji, mchicha ,ndizi ya kuivisha, viungo vya kuongeza ladha katika chakula kama vile nyanya, pilipili hoho, ndimu, karoti, na kila chakula kimewekwa katika kitengo chake. Kando yake kuna wanunuzi wanajaribu kununua wanachotaka.